Mifano wa jukwaa la kujifunza mtandaoni linaonyeshwa pamoja na nembo ya kampuni ya (Adamo Software). Mwanafunzi anaonekana akiwa ameketi mezani akiandika kwenye daftari huku akitazama skrini. Kompyuta inaonyesha mwalimu aliyesimama mbele ya ubao akifundisha.

Vitabu vikubwa, vimepangwa kama jukwaa la watu kufanya kazi, kwa kutumia kompyuta na simu. Kuna ishara ya intaneti juu, inayoashiria mazingira ya kujifunza mtandaoni. Watu wadogo kwenye picha, wanaonesha ushirikiano wa kidijitali katika elimu.

Ni mtu anayeshika kalamu ya kidijitali ikionyesha alama za elimu kama kitabu kikasha cha video na kofia ya kuhitimu. Teknolojia ya kisasa inatumika kuelezea dhana ya kujifunza kwa njia ya mtandao. Mandhari ni ya kisasa ikisisitiza elimu ya kidijitali.

Ukurasa wa tovuti, unaohamasisha kujifunza kwa njia ya mtandao umeonyeshwa, kuna picha ya mwanafunzi akiwa mbele ya kompyuta pamoja na vitabu, na ramani ya dunia pembeni, mandhari ni ya kisasa na ya kuvutia, kwa kutumia rangi ya buluu, na nyeupe.

Mwanamke ameketi akiangalia kompyuta mpakato, amevaa hijabu nyeusi na sweta la rangi ya kijivu, anaonekana kua anaangalia skrini kwa umakini. Mwanga katika chumba, unaonekana kua wa kawaida, labda unatoka kwenye dirisha au taa iliyo karibu. Ukuta nyuma yake ni wa rangi ya cream na kuna sehemu ya kiti cha rangi ya manjano au kijani kibichi.

Mwanaume ameketi ndani ya kompyuta mpakato, akionekana kutoa maelezo au kufundisha, pembeni, kuna rundo la kitabu, vilivyochunwa vizuri, vikionyesha mandhari ya elimu, mazingira yana mimea na vipengele vya kuchora, vinavyoleta hisia, ya usafi na ubunifu.

Wasichana wawili wamekaa sakafuni wakifanya kazi ya pamoja huku mmoja wao akiashiria kifaa cha kieletroniki. Pembeni yao kuna laptop wazi daftari na mkoba mweusi uliofunguliwa. Mazingira yanayoonekana ni ya nje yenye mbao za rangi ya kahawia na uzio wa waya kwa umbali.

Watu wanne wameketi mezani wakiangalia kompyuta kwa furaha huku wakijadiliana. Kila mmoja anaonekana kushiriki kikamilivu katika majadiliano. Mazingira ya ofisi ni safi na yenye mwangaza mzuri kutoka dirishani.

Wasichana wawili, wameketi wakitazama laptop kwa furaha na umakini. Wanaonekana kuwa katika mazingira ya nyumbani au shule ya kijijini. Mandhari inaonyesha juhudi za kuimarisha elimu kwa kutumia teknolojia.

Kitabu cha kidijitali kimechorwa kwa mistari ya rangi ya zambarau na samawati inayowaka. Kinaonekana kuelea juu ya uso wa dijitali; uliotengenezwa kwa teknolojia ya honogramu. Mandhari ya nyuma ni ya giza; ikionyesha mwangaza wa kitabu hichi cha kuvutia.

Mtu ameketi mezani, akiwa amevaa vichwa vya sauti, na kuangalia mkutano wa mtandaoni, kupitia kompyuta mpakato, watu mbali mbali wanaonekana kwenye skrini, wakishiriki mazungumzo, ya kikundi, mazingira yanaonyesha ni kazi ya kitaalamu au kikao cha mafunzo, kwa njia ya mtandao.

Wasichana watatu wameketi pamoja wakitazama kitu kwenye kompyuta mpakato kwa makini, wote wanaonekana wenye furaha huku wakitabasamu na kujadiliana. Wamevaa mavazi ya baridi na wako nje kwenye mazingira yenye miti.

Wasichana waliovaa hijabu wameketi darasani wakitumia vishikombi, kujifunza. Wanaonekana kuwa makini na wenye furaha, huku wakishirikiana kwa karibu. Mazingira ya darasa ni ya kawaida, lakini yamejaa ari ya kujifunza.

Mtu ameketi chini , huku akiwa ameshika kibao cha kidigitali mkononi mwake. Kwenye skrini kuna maneneo kwenye mabano e learning . Pamoja na chaguzi za kozi mtandaoni. Maktaba ya vitabu na mihadhara ya video. Hii inaonyesha matumizi ya teknolojia katika kujifunza kwa njia ya mtandao.

Mzee mwenye miwani, ameketi mbele ya kompyuta mpakato, huku ameshikilia kalamu kwa mkono mmoja, anaonekana kuwa makini, labda yuko kwenye mkutano au anafanya kazi muhimu, mazingira yanaonekana nyuma, yanaonyesha ofisi ya kisasa, iliyo na kuta za vioo.

Wasichana wawili wamekaa darasani wakitabasamu, huku wakitumia kompyuta mpakato. Wanafunzi wengine wanaonekana nyuma yao, wakijishughulisha na masomo. Mazingira yanaonekana ya kisasa na yenye mwangaza wa kutosha.

Mwanamke mwenye nywele za dhahabu, ameketi mezani akitabasamu na kuinua mkono wake kana kwamba anasalimiana. Mbele yake, kuna kompyuta mpakato na simu ya mkononi upande wa kushoto. Sehemu aliyopo ina mapambo ya ndani ya nyumba, yenye viti vya mbao na mimea.

Mwanamke anaandika kwenye daftari akiwa ameketi mbele ya kompyuta mpakato. Anaonekana kua nyumbani au ofisini akifanya kazi au kusoma. Mwangaza unaingia kutoka upande na kuangazia sehemu ya eneo lake la kazi.

Mwanaume anakamilisha mazungumzo ya video kupitia kompyuta akiwa kwenye ofisi. Anaonekana kuzungumza kwa kutumia ishara za mikono, huku camera ikiwa mbele yake. Mazingira ya kazi ni ya kisasa na yenye utulivu.

Wasichana wawili wamekaa kwenye ngazi, ndani ya jengo wakiwa wamejikita katika kutumia vifaa vyao vya kidijitali. Mmoja anashika laptopu , huku mwingine akiwa na tablet , wakionekana kuwa na shughuli za kielimu au kazi. Mazingira ni safi na ya kisasa, ikionyesha utulivu wa mahali waliopo.

Mtoto amevaa fulana ya manjano. Anatumia kalamu ya kidijitali kuandika kwenye skrini ya kompyuta. Mandhari inaonyesha mazingira ya kuifunzia kwa njia ya mtandao maarufu kama e-learning . Ramani ya dunia ya kidijitali imeonekana ikielea juu ya skrini ikionyesha muunganisho wa teknolojia.

Mtu ameketi ndani ya gari la usafiri wa umma, akiwa na kompyuta mpakato mezani. Anasikiliza muziki kupitia vichwa vya sauti, huku akiandika kwenye daftari. Anaonekana kuwa makini, na mwenye furaha katika shughuli anayofanya.

Watu wawili wamekaa, karibu wakitumia kompyuta mpakato, wakiwa makini na kazi zao, mikono yao iko kwenye kibodi, huku macho yao yakielekezwa kwenye skrini, mazingira yanaonekana kuwa ya darasani au mafunzo ya teknolojia.

Msichana ameketi mezani akitazama kompyuta mpakato inayo mwonyesha watu kadhaa kwenye mkutano wa video. Karatasi, simu na vifaa vingine vya kujifunzia viko mezani karibu naye. Mazingira ya chumbani yanaonekana kuwa tulivu, yenye mimea ya ndani na mapambo ya kawaida.

Mwanaume amevaa suti ya rangi ya kaki na miwani akiwa ameketi mezani mbele ya kompyuta mpakato, anasikiliza kwa makini kupitia vichwa vya sauti, huku akiwa ameegemea mbele, jikoni kuna mimea midogo ya mapambo, glasi ya maji na rafu za vitabu ukutani.

Mwanamke ameketi mezani na kushika jarida mbele ya kompyuta mpakato, anaonekana kuelezea au kuonyesha kitu kwenye jarida hilo, labda, kupitia mkutano, wa mtandaoni, mazingira ya chumba ni safi yakiwa na mimea ya kupendeza, pembezoni.

Msichana mdogo ameketi mezani, anazungumza kwa furaha kupitia kompyuta, ana mikono juu, kana kwamba anasalimia, au kuelezea jambo kwa ishara, chumbani kuna mwanga wa kutosha, na vitu kadhaa vya shule mezani.

Mwanafunzi anakutana na mwalimu wake kupitia kompyuta kwa njia ya mtandao, wote wanaonekana kuwasiliana kwa furaha na kuonyeshana ushirikiano mzuri. Mazingira yanaonyesha kuwa hii ni njia ya kisasa ya kujifunza kidijitali.

Mtu anaguza skrini ya kidijitali yenye maandishi ya E-learning kwenye mabano na alama mbalimbali za kiteknolojia. Uwasilishaji huu wa kidijitali unaonyesha umuhimu wa teknolojia katika elimu ya mtandaoni. Mandhari ni ya kisasa na yenye mwanga hafifu inayoelekeza kwenye matumizi ya vifaa vya ki-elektroniki.

Watoto wawili wamevaa sare nyekundu za michezo wakiwa uwanjani, wakifundishwa na kocha aliyevaa kulala ya bluu iliyoandikwa kwenye mabano coach . Mpira wa miguu umewekwa katikati yao, wakionekana kuwa tayari kwa mazoezi au maelekezo. Nyuma yao, kuna jengo la shule lenye rangi ya bluu na rangi nyekundu.

Waogeleaji kadhaa wamezamia ndani ya bwawa wakianza mashindano. Mashabiki wameketi chini ya hema pembezoni mwa bwawa, wakifuatilia tukio hili. Mandhari inaonyesha hafla rasmi ya michezo ya kuogelea.

Vitanda vya gorofa vimepangwa ndani ya chumba kilicho safi na nadhifu. Kila kimoja kikiwa na godoro na shuka za rangi ya samawati. Mazingira yanaonyesha ni bweni la wasichana wa shule ya upili. Maandishi chini yanaonyesha, ni shule ya, kwenye mabano, St George's Girl Secondary School.

Ukumbi mkubwa umejaa viti vingi vyekundu vilivyopangwa kwa safu zinazoelekea jukwani. Jukwaa linaonekana kuwa tupu kwa sasa na kuna nguzo mbili kubwa za rangi ya machungwa pande zote mbili za eneo la kati. Mwangaza wa ndani unaangazia viti na sakafu iliyofunikwa na zulia lenye mistari.

Ngazi za kupandia, zimewekwa karibu na rafu zilizojaa vitabu katika sehemu ya juu ya jengo. Mwanga mwingi wa asili, unaingia kupitia madirisha makubwa, yaliyoko upande wa kushoto. Mandhari yote, inaashiria utulivu wa mazingira ya maktaba, inayotumika kwa kusoma na kujifunza.

Chumba kimepambwa kwa uzuru kikiwa na kitanda kikubwa kilichofunikwa na shuka la kahawia, na mito miupe safi. Ukuta mmoja una mandhari ya kuvutia, ya vitambaa vyenye rangi angavu, na michoro ya kijiometria. Kuna taa ndefu, ya kusimama pembezoni mwa kitanda, na mlango mweupe upande wa kushoto.

Kitanda kimewekwa kati kati ya chumba, chenye kuta za rangi ya krimu na nyeupe, godoro limefunikwa kwa shuka ya mistari ya buluu, na mito miwili, imepangwa juu yake, sakafu ni safi na inaonekana kuwa ya vigae vyenye, kung'ara.

Kuna jumba la sinema lenye viti vingi vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri, kuelekea jukwaa la mbele. Mwangaza mdogo unaangaza sehemu ya mbele ambapo skrini au jukwaa lipo. Mandhari yake ni ya kisasa na imeundwa kwa ajili ya watazamaji kufurahia maonyesho au filamu.

Darasa limepangwa kwa safu zenye meza na viti vya rangi ya buluu na nyeupe. Hakuna wanafunzi waliopo ndani likionekana tupu na tulivu. Ukuta wa nyuma ni wa rangi ya manjano hafifu unaoashiria mazingira ya kawaida ya shule.

Nyumba vitatu vya kulala vimepangwa kwa mstari na kila kimoja kina godoro lenye shuka la kijani. Juu ya kila kitanda kuna taulo na neti ya mbu iliyoning'inizwa . Ukuta wa chumba umechorwa kwa rangi ya kijani hafifu na kuna picha mdogo.

Watu wengi, wameketi kwenye kumbi za mikutano, wakimsikiliza mzungumzaji, aliye jukwaani, viti vimepangwa kwa mpangilio mzuri na watu wanaonekana kuwa makini, mkutano huu, unaonekana kuwa wa kielimu, au kitaalam.

Wanafunzi wameketi kwenye maktaba wakijisomea na wengine wakijadiliana kwa makundi madogo. Vitabu vimepangwa kwenye rafu zilizoko nyuma yao kwa mpangilio mzuri. Mazingira ni tulivu na yanachochea kujifunza kwa makini.

Mwanaume mmoja mwenye nguvu, anainua chuma kizito akiwa katikati ya ukumbi wa mazoezi. Watu wengine wanasimama karibu naye wakimwangalia kwa makini. Hali inaonyesha ushindani au mazoezi ya nguvu ya mwili.

Vitabu mbalimbali vya watoto vimepangwa kwenye rafu ya mbao dhidi ya ukuta wa kijani. Kitabu kikubwa katikati kinaitwa (Children Atlas of the World )chenye picha ya ramani ya dunia. Juu ya rafu kuna ramani ya dunia iliyonin'ginizwa ukutani.

Chumba kidogo kimepangwa kwa mpangilio wa kawaida wa mtu mmoja, kuna televisheni ya zamani, juu ya rafu pamoja na viti vya kibinafsi, kitanda kimoja kimepangwa pembeni, kikiwa na mto mwekundu, na mdoli.

Ukumbi mkubwa wenye viti vingi vya kukalia vimepangwa kwa mstari ya nadhifu, eneo hili, linaonekana kutumika kwa mikutano, mihadhara au hafla maalum, mwonekano wa ndani, ni msafi, na una mwanga wa kutosha.

Chumba cha kisasa kimepangwa vizuri, na kina sehemu ya kulala, kusomea na kupikia, mwangaza wa dari, huangaza chumba kizima, kwa mwonekano safi, na wakuvutia, samani ni za kisasa na zimepangwa kwa ufanisi, ilikuokoa nafasi.

Vitanda viwili vya gorofa vimewekwa kwenye chumba chenye sakafu ya rangi ya udongo. Kuna meza ndogo ya rangi ya samawati katikati ya vitanda hivyo. Kila kitanda kina godoro na baadhi vina vyandarua, vilivyosimamishwa kwa uangalifu.

Ni sehemu ya maktaba au duka la vitabu lenye rafu zilizopangwa vitabu vya aina mbalimbali kwa mpangilio wa rangi. Vitabu vimejaa hadi pembeni ya chumba na kuna vitabu vimewekewa kwenye meza, upande wa kulia. Mazingira yanaonyesha sehema tulivu ya kujifunzia au kufanya utafiti.

Wachezaji wa mpira wa kikapu wako uwanjani wakiwa katika harakati za mchezo mkali. Mchezaji wa timu ya sare ya bluu anajaribu kupenya huku akizuiwa kwa nguvu na mchezaji wa sare ya njano. Kando ya uwanja wachezaji wengine wameketi wakifuatilia kwa makini kinacho endelea.

Meza na viti vya mbao vimepangwa kwa mpangilio mzuri juu ya sakafu ya mbao inayong'aa. Kuta za mawe na madirisha makubwa yanaruhusu mwanga mwingi kuingia ndani. Mwisho wa chumba kuna sehemu ya kuotea moto yenye rangi nyeupe.

Ndani ya chumba kuna vitanda vya ghorofa vinne vya mbao vyenye mashuka safi. Pazia za rangi ya kahawia zimefunika madirisha marefu yanayoleta mwangaza wa kutosha. Sakafu ya mbao na taa ya dari huongeza mvuto wa chumba hiki cha kulala kwa pamoja.

Majengo ya ghorofa yamejengwa kwa mpangilio mzuri, na yanazungukwa na mimea kijani na mitende, nje kuna njia safi, ya waenda kwa miguu, pamoja na tanki la maji, linaloonekana upande wa kushoto, mazingira yanaonekana kuwa tulivu, na ya kuvutia kwa makazi.

Viumba viwili vya kulala vimepangwa kwa mpangilio wa usafi na utulivu. Kila kitanda kina mto mweupe na mashuka yenye michoro ya maua. Sakafu inaonekana kuwa yenye mbao; ikiongeza mvuto wa asili wa chumba.

Chumba kimepangwa kwa nadhifu; kikionyesha vitanda vya gorofa vinne vilivyowekwa pembeni. Katikati kuna meza ya mbao yenye viti viwili vilivyoelekezwa dirishani. Pazia ya rangi ya kijani na samawati zinasimama pembeni ya dirisha kubwa, linaloleta mwanga mwingi wa asili.

Meza ndefu zenye vifaa vya maabara, zimepangwa katikati ya chumba chenye mwanga wa kutosha. Viti vimewekwa kando ya meza, huku ni milango ya vioo, yakiwa ukutani. Kuna bomba za maji na vifaa vya majaribio, vikiwemo mitungi, na vijiko vya maabara.

Chumba safi kilicho na mwanga mwingi; kinachoonekana kuwa sehemu ya nyumba ya kulala wageni au hoteli. Kitanda kimepangwa vizuri karibu na dirisha lenye pazia jeupe lililochorwa maua ya buluu. Ukuta mweupe na sakafu ya rangi ya kahawia kwenye vigae hufanya chumba kiwe cha kupendeza na chenye utulivu.

Chumba kidogo kimepangwa kwa mpangilio mzuri, kikiwa na kabati la nguo, meza ya kusomea na kiti. Dirisha lenye pazia, linaruhusu mwanga wa asili kuingia ndani.

Ndani ya ukumbi mkubwa kuna mistari ya viti na meza za wanafunzi zilizopangwa kwa mpangilio. Madirisha makubwa, upande wa kushoto huingiza mwangaza wa kutosha wa asili. Taa nyingi za dari na dari jeupe huchangia mwonekano wa kisasa wa ukumbi huu wa mihadhara.

Kundi la wanafunzi wako uwanjani wakicheza mpira wa miguu katika mazingira ya shule. Wengine wamesimama pembeni wakifuatilia mchezo unaoendelea. Nyuma yao kuna ukuta wa shule na miti ya kijani kibichi.

Chumba kikubwa cha kompyuta kimepangwa kwa mpangilio mzuri na kuna viti vya rangi ya buluu. Ukuta wa nyuma una rangi angavu za kuvutia na madirisha yenye mapazia mekundu yanayoruhusu mwanga kuingia. Hali ya usafi na utulivu inaashiria mazingira bora ya kujifunzia.

Vitanda vya ghorofa vimepangwa kwa mistari miwili ndani ya chumba chenye sakafu ya mbao. Kila kitanda kina magodoro yenye rangi ya samawati na blanketi juu yake. Dirisha kubwa, upande wa kulia huingiza mwanga wa kutosha ndani ya chumba.

Meza na viti vya rangi mbalimbali vimepangwa ndani ya darasa dogo la watoto. Ukutani kuna michoro na maandishi yanayoonyesha ni sehemu ya kujifunzia. Sakafu ya vigae inaangaza na kuna rafu zilizojaa vifaa vya kufundishia.

Chumba chenye ukuta wa rangi ya waridi na mlango wa samawati kina kitanda kimoja kilicho funikwa na shuka ya mistari ya samawati na nyeusi. Pembeni kuna kabati la kuifadhia nguo lililo wekwa karibu na kona ya nyumba. Sakafu ni ya rangi ya kahawia, na chumba kinaonekana kuwa na mpangilio safi na kawaida.

Watu watano wamesimama pamoja wakiwa wamevalia mavazi ya kitamaduni mbele ya bango la shule. Mandhari inaonyesha kuwa ni siku ya maadhimisho ya tamaduni mbalimbali. Furaha na mashikamano, vinaonekana wazi kwenye nyuso zao.

Mwalimu na wanafunzi wanawasiliana kwa kutumia lugha ya alama darasani. Wanafunzi wengine wamekaa nyuma wasikilize kwa makini. Ukuta wa darasa umeandikwa maandishi na kuchorwa picha za kujifunzia.

Wanawake wawili wako jikoni wakishirikiana kupika huku wakifurahia mazungumzo yao. Mmoja wao anasaidia kukanda unga, huku mwingine akifuatilia kwa makini. Mazingira ni safi na yenye mwanga yakiashiria shughuli ya kufurahisha ya mapisha ya pamoja.

Mvulana ameketi kwenye kiti cha magurudumu akiwa darasani pamoja na wanafunzi wenzake. Anaonekana makini huku akitazama mbele pengine akimskiliza mwalimu. Mazingira ya darasa yanaonyesha viti vya mbao na watoto waliovaa sare.

Mwanadada amevalia vazi lekundu huku akisoma kwa kuashiria, na akitabasamu kwa furaha. Anasoma kwenye kompyuta ya mkononi, na juu yake kuna meza, na kwenye meza hilo kuna vitabu.

Watoto wawili walioko kwenye viti vya magurudumu wanashiriki shughuli ya kujifunza pamoja na wenzao mezani, walimu wawili na mtu mwingine mzima wanasimama karibu wakiwasaidia na furaha na makini, mandhari inaonyesha mazingira jumuishi ya kielimu yenye usaidizi na mashikamano.

Mtoto mdogo ameketi darasani na ameonyesha kidole juu, kana kwamba ana swali au jibu, mezani kuna vifaa vya kuandikia kama penseli, na karatasi za rangi tofauti, katika upande wa nyuma, kuna darubini na ramani ya dunia, inayoonyesha mazingira ya kielimu.

Mvulana aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu anaonekana akicheza huku akitabasamu. Mwanamke anayemsaidia anaonyesha furaha na upendo wa dhati. Mazingira yanaonekana kuwa ni ya darasani au kituo cha msaada kwa watoto wenye mahitaji maalumu.

Mvulana aliye kwenye kiti cha magurudumu, anacheka huku akionyesha ishara ya furaha kwa mikono yake. Anaonekana kuwa katika ukumbi wa michezo au shule akiwa amevaa sare ya michezo. Nyuma yake kuna watu wengine waliovaa mavazi yanayofanana.

Mtoto ameketi mbele ya kompyuta, huku mtaalamu akimsaidia kutoa sauti kwa kutumia kipazasauti, inaonekana kuwa ni sehemu ya mafunzo ya matamshi, au hotuba, mazingira ni safi na yaonyesha mazingira ya kielimu, inayoendelea.

Watu wawili wanakaa mezani wakiwa na furaha wakishirikiana katika kazi ya kuandika. Mmoja wao anaonekana kua na mahitaji maalum na mwingine anamsaidia kwa upendo. Wote wanatabasamu na kumbiniana mkono kwa ishara ya mafanikio au kushangilia jambo.

Watoto wa shule wameketi darasani, wakisikiliza kwa makini huku wakifuatilia mafundisho ya mwalimu. Baadhi yao wanaandika kwenye daftari, huku wengine wakitazama mbele kwa makini. Mwalimu amesimama mbele ya darasa, akiwa anafundisha au kuelekeza somo.

Mwalimu na wanafunzi wamesimama karibu na dawati darasani wakiwa na tabasamu. Mwalimu anaonekana akizungumza kwa furaha na wanafunzi waliojaa hamasa. Ukuta wa darasa umepambwa na picha mbali mbali za kielimu.

Mvulana ameketi mbele ya kompyuta na kuitumia kwa kutumia mguu wake badala ya mikono. Inaonekana yuko darasani kwenye mafunzo ya kompyuta pamoja na wanafunzi wengine. Hii inaonyesha uwezo wa mtu kuzoea hali na kutumia mbinu mbadala ili kufanikisha kazi.

Mama na mtoto, wanawasiliana kwa kutumia lugha ya alama, wakiwa kwenye uwanja wa michezo. Wameketi uso kwa uso, wakionyesha ishara za mikono, zenye maelewano na tabasamu. Nyuma yao, kuna mandhari yenye miti ya kijani na jengo.

Wanaume wawili wamevaa mavazi ya kazi ya rangi ya buluu na wamesimama kwenye kiwanda. Mmoja anaonyesha mwenzake kitu kwenye kibao cha kidijitali kana kwamba anamwelekeza au kumfundisha. Mazingira yanaonyesha shughuli za viwandani na vifaa mbalimbali vya kazi viko kwenye nyuma yao.

Mwalimu amesimama karibu na ubao wa darasani, huku mwanafunzi akiwa anashiriki kuandika herufi. Wote wawili wanaonekana kushirikiana katika somo la kiingereza kuhusu alfabeti. Mazingira yanaonyesha kuwa, ni darasa la watoto wadogo, linalo endeshwa kwa njia ya maelezo moja kwa moja.

Watu watatu wako mezani wakihusika na shughuli ya sanaa au ufundi, wakionekana kushirikiana kwa makini. Mwanaume aliyevalia shati la kijani yuko makini akiunda kitu kwa mikono wake huku mwanamke pembeni akimsaidia. Kuna msichana mwingine nyuma yao anayeonekana kuangalia kazi zao kwa makini.

Mvulana ameketi kwenye kiti maalum darasani huku akiwa ameelekeza mkono mdomoni kwa mtazamo wa mawazo. Mbele yake kuna daftari lililo na mchoro wa moyo na picha nyingine ndogo. Mandhari ya darasa inaonyesha madawati ya wanafunzi wengine yaliyopangwa nyuma yake.

wanaume wawili waliyo vaa mavazi ya kazi ya bluu, wamesimama kwenye karakana au eneo la kazi la viwandani. Mmoja wao anaonekana akimwelekeza mwenzake kitu kwenye kifaa cha elektroniki labda kibao. Wanaonekana kuwa makini na kushirikiana kwa karibu kwenye majukuma yao.

Wanafunzi wawili wameketi darasani, wakizungumza kwa kutumia lugha ya ishara, ubao wa darasa una maandishi ya Kiingereza, yanayoonyesha somo la utangulizi, wamevaa sare za shule, za rangi ya kijani, na wanakaa kwenye benchi la mbao.

Vijana watatu wameketi mezani wakizungumza na kucheka huku wakiwa na daftari, kalamu na kompyuta mpakato. Wamo ndani ya jumba la kifahari lenye jikoni ya kisasa na vifaa vya hali ya juu. Mazingira yanaonekana kuwa ya kusomea au kujadili maswala ya kitaalamu kwa utulivu.